Kituo cha umeme kuna miundo ya chuma na nyaya za umeme zinazoonekana, nguzo hii zinashikilia nyaya na transforma. Ardhi inaonekana kuwa ya mchanga, hii inaonesha miundombinu muhimu ya usambazaji wa umeme.

Kiwanda kikubwa cha umeme. Kinachotoa mvuke kutoka pande mbili. Mbele ya kiwanda, kuna mitambo na nyaya zinazosambaza umeme. Mandhari ya nyuma yanaonyesha milima na mimea. Ikionyesha mazingira ya vijijini au porini.

Nguzo kubwa ya chuma inayotumika kubeba nyaya za umeme wa juu, yaani, high voltage power lines , katikati ya eneo lenye mimea na vilima. Mandhari yanaonekana kama eneo la mashambani au ardhi kavu.

Eneo kubwa la takataka, eneo lote limejaa takataka za kila aina; kuanzia mifuko ya plastiki hadi vitu vingine visivyotambulika. Watu wachache wanaonekana wakitembea kwenye takataka, huenda wakitafuta vitu vya kuokota au kufanya kazi. Pia kuna mashine, labda tingatinga inayoelekea barabarani nyuma. Mandhari inaonyesha uharibifu mkubwa wa mazingira.

Mnyama aina ya swara, akiwa anakimbia. Ana pembe ndefu zilizopinda nyuma. Rangi yake ni nyeupe na kahawia kidogo. Swara huyu anakimbia kwenye nyasi ndefu za manjano, ambayo inaonyesha kua ni wakati wa kiangazi.

Kundi la tai, wameketi kwenye ardhi kavu karibu na bwawa au ziwa dogo. Nyuma yao mimea ya majini na eneo kubwa la nyika huku milima au vilima vikionekana kwa mbali. Wanyama hawa wanaonekana wametulia wakitazama mbele.

Eneo kubwa la makazi ya duni au slums nyumba nyingi zikiwa zimejengwa karibu karibu zina paa za bati zenye kutu, zimejengwa kwenye mlima ,nyumba za juu zinaonekana zikificha zingine za chini ,hali ya maisha duni na mazingira ngumu ya makazi ya watu inadhihirika.

Twiga mmoja amesimama katika eneo lenye miti na vichaka. Shingo yake ni ndefu na ina muundo wa madoadoa ya kahawia. Twiga huyo anaonekana ametoa ulimi nje. Nyuma yake kuna meza ndogo ya mbao.

Watu watatu, wanaume wawili na mwanamke mmoja, wakitembea kwenye njia ya udongo, katikati ya msitu mnene. Mmoja wa wanaume amevaa suti ya buluu, mwingine amevaa suti ya kijivu na mwanamke amevaa mavazi ya rangi nyingi.

Nyumba za udongo zilizofurika kwa maji ya mafuriko. Kuna uchafu mwingi na miti iliyong'olewa. Mbele ya picha kuna nyumba ndogo imeanguka na mtu mmoja amesimama karibu na maji. Inaonekana kuwa ni eneo lililokumbwa na mafuriko makubwa.

Mwanamke amesimama katika chumba cha kupikia, anakabiliana na vyungu vikubwa vitatu vinavyowaka moto chini. Mwanamke huyo amevaa kitambaa cha kichwani na aproni ya buluu. Hii inaashiria mazingira ya jikoni la umma au la shule ambapo chakula kingi uandaliwa.

Kidimbwi cha maji ya rangi ya udongo mwekundu. Upande mmoja wa kidimbwi kuna bomba kubwa la maji na jengo ndogo ambalo linaweza kuwa ni kituo cha kusukuma maji. Nyuma ya kidimbwi kuna mazingira ya kijani yenye miti angali jeupe.

Mto unaopita katikati ya eneo lenye uchafu mwingi. Pande zote mbili za mto kuna mirundo ya takataka, ikiwemo chupa za plastiki, karatasi na vitu vingine. Mto unaonekana mchafu sana. Mbali kidogo, kuna nyumba za mabati na uwanja wa michezo wenye baadhi ya vifaa.

Twiga anayeonekana kutoka kwa shingo na kichwa. Twiga anaonekana mchangamfu, akiwa ametoa ulimi wake nje. Nyuma ya twiga, kuna mazingira ya wazi na miti. Twiga huyu anaweza kuwa kwenye hifadhi, au bustani ya wanyama, ambapo watu wanaweza kumuona karibu.

Eneo lenye mafuriko ambapo watu wamekusanyika karibu na mto uliofurika. Mbele kuna mabaki ya nyumba iliyobomoka yaliyotengenezwa na mbao. Watu wengi wamesimama kwenye kingo za mto wakitazama na nyuma kuna makazi mengine ambayo yanaweza kuwa yameathirika na mafuriko.

Mwanaume akitembea akiwa amebeba simba mdogo, labda mtoto wa simba mgongoni mwake. Simba huyo anaonekana ametulia na kumshikilia mgongo wa mwanaume huyo. Mwanaume huyo amevaa kofia na nguo za kawaida, yuko katika eneo lenye miti na maua, ambalo linaonekana kama bustani la wanyama au hifadhi.

Simba wawili wakiwa porini. Mmoja ameketi na mwingine amesimama akitoa sauti kwa mdomo wazi. Wote wawili wana manyoya marefu shingoni. Mandhari ya nyuma ni ya wazi yenye nyasi na anga la buluu.

Kundi la wanaume wakisafisha uchafu kwenye mto. Uchafu mwingi umejaa kando ya mto. Wanaume hawa wamevalia glavu na koti za rangi ya kijani njano. Inaonekana wamejaa kwenye maji na wanatumia fimbo kusafisha mto.

Mwanaume ameketi karibu na mtaro uliojaa maji chafu na takataka. Ameshika bomba ambalo linaonekana kwelekea kwenye mtaro. Karibu naye, kuna chupa kadhaa za maji na mitungi minne ya njano iliyoundwa kwa ajili ya kuhifadhi maji.

Nyani akiwa amefungwa ndani ya boma la waya, macho yake yanaonekana kama ana mawazo mengi au ana huzuni. Ameshika waya kwa mkono wake wa kushoto. Nyani huyu, ana nywele ndefu zenye rangi ya kahawia na kijivu.

Kundi la wachezaji wakiwa kwenye tamasha au sherehe. Wamevaa mavazi ya kitamaduni na wamepambwa kwa manyoya kichwani. Wengine wamevaa sketi fupi za rangi ya machungwa. Eneo la picha linaonekana kama jukwaa kubwa la ndani.

Kundi la watu wanaojaribu kumuingiza kifaru ndani ya gari. Wote wamevaa sare ya kijani, mmoja anavuta kifaru kwa kamba, ndani ya gari kuna watu wengine wanamsaidia kuingiza kifaru. Hali hii inaweza kuwa ya kuhamisha kifaru.

Kundi la tembo wachanga wanaoonekana wakiwa wanalala au wakicheza chini. Nyuma yao kuna umati mkubwa wa watu wakiwa wamesimama na kutazama. Watu hawa wanaonekana kuwa watalii au wageni wanaotembelea kituo cha kuwatunza tembo.

Msitu mnene labda wa kitropiki ,uliojaa miti na mimea mbalimbali. Kuna majani mengi na miti mikubwa inayoonekana kujaa eneo lote .Baadhi ya miti inaonekana kama mikubwa na ya zamani huku mwangaza ukipenya kidogo kupitia matawi ya miti. Mazingira yanaoneshana asili ya pori na ya tulivu.

Eneo la bustani au uwanja wa kijani uliojaa miti mikubwa yenye majani mengi. Katikati ya miti hiyo, kuna meza na viti vya mbao, huenda mahali pa kupumzika. Mwangaza wa jua unaonekana kupenya kupitia matawi ya miti na kufanya mazingira yanaonekana kuwa yenye amani.

Vifaru wawili wakivuka njia ya udongo. Kifaru wa kwanza yuko mbele na yule mwingine yuko nyuma kidogo. Wanyama hao wana pembe zao zinazoonekana wazi. Mandhari ya nyuma ina nyasi kavu na miti.

Simba, labda simba jike, akiwa amelala ndani ya eneo lenye uzio wa chuma. Uso wa simba unaonekana wazi, huku nyuma kukiwa na udongo na uzio. Simba huyo anaonekana kua ametulia, na sehemu kubwa ya mwili wake imefichwa na uzio.

Kundi la watu wakifanya mazoezi ya yoga au fitness ,kwenye bustani au eneo lenye miti mingi, wanaonekana wamejipanga kwenye mikeka yao kwenye nyasi. Kuna miti mikubwa nyuma yao na mazingira yanaonekana kuwa tulivu na ya kijani. Watu wengi wamevalia nguo za mazoezi.

Mfereji au mto mdogo ambao umejaa uchafu mwingi na takataka. Maji yanaonekana kuwa machafu na kuna mifuko ya plastiki na takataka zingine zinazoelea. Kwenye kingo za mfereji, kuna mlima wa udongo na uchafu. Nyuma ya mfereji inaonekana kuna barabara na gari kubwa labda lori, pamoja na watu wachache. Mazingira yanaonekana kuwa machafu na yasiyo salama.

Eneo lenye njia iliyojengwa kwa matofali inazungukwa na mimea na miti mingi inaonekana kama bustani au mahali pa kutembea, njia inaelekea mbele ikipotea kwenye miti mingi.

Watu watatu wakisafisha kando ya mto. Mtu wa kwanza amevaa sare ya kijani kibichi akichimba au kuondoa uchafu kwa kutumia fimbo. Wengine wawili wako karibu na mti, wakiondoa uchafu uliojaa kando ya mto. Mto unaonekana una maji mengi yaliyojaa uchafu.

Wanawake kadhaa wakichota maji kutoka kwenye mto wenye matope. Wanawake hawa wameinamia maji wakiwa wametumia vyombo mbalimbali. Vyombo vikubwa vya plastiki vya rangi ya njano na nyeupe vimepangwa kando visubiri kujazwa. Hii inaashiria chanagamoto ya upatikanaji wa maji safi katika baadhi ya maeneo.

Kundi la watoto wa tembo wakiwa katika eneo la wazi lenye udongo mwekundu. Mtoto wa tembo wa mbele anatembea na anaonekana kutazama chini. Yule wa nyuma amevalishwa blanketi la rangi ya bluu. Nyuma yao kuna watu na miti.

Kundi la vijana, inaonekana kuwa wajitolea wakifanya kazi ya kusafisha mazingira. Wamevalia jaketi za rangi ya chungwa na manjano na wengine wamevaa barakoa. Vijana wawili walio mbele wanatabasamu na wengine wanafanya kazi nyuma. Picha inaonyesha kazi ya pamoja na juhudi za kusafisha na kutunza mazingira.

Barabara huko mjini ambapo kuna daraja la juu la magari. Daraja hili lina ujumbe unaosoma "don't overspeed" au usizidishe mwendo. Chini ya daraja, kuna gari la abiria ndogo ambalo linafanana na matatu likipita, pia kuna nembo ya KeNHA .

Basi la umma, maarufu kama matatu nchini Kenya lenye rangi ya machunga na limepambwa kwa michoro ya CHICAGO BULLS . Watu kadhaa wako karibu na basi hilo, mmoja akiwa dereva na wengine wakisubiri au wakipanda.

Barabara panda yenye gari chache inaonekana ni barabara kuu, upande wa kushoto kuna barabara ya watembea kwa miguu na juu ya barabara kuna daraja la watembea kwa miguu barabara imegawanywa na vizuizi vya chuma.

Matatu ya kisasa iliyopambwa kwa rangi nyingi na michoro ya kipeke. Gari hilo linaonekana liko mtaani labda Nairobi na kuna watu wanatembea pembeni yake. Basi linaonyesha ubunifu na utamaduni wa usafiri wa umma nchini Kenya.

Daraja la saruji linalopita juu ya barabara nyingine na mto. Daraja linaonekana kuwa la zamani. Chini yake kuna mto mwenye maji ya udongo yanaashiria inaweza kuwa kumetoka kunyesha au kuna mvua. Gari ndogo linaonekana likipita juu ya daraja upande wa kushoto.

Sehemu ya treni yenye rangi nyeupe na mistari ya rangi ya machungwa na nyekundu. Treni hiyo inaonekana imesimama kwenye reli. Juu yake, kuna daraja ya kupita juu ya reli, na nyuma yake, kuna mazingira yenye majani

Matatu ya umma yenye rangi ya bluu na manjano. Matatu hiyo inaonekana imesimama kando ya barabara huko Nairobi. Watu kadhaa wamesimama karibu baadhi yao wakionekana kuingia kwenye gari hilo. Kuna majengo na miti kwa nyuma na picha inaashiria shughuli ya kawaida ya usafiri wa umma katika jiji.

Pipa la takataka nyingi zilizotupwa kwenye maji au ardhi yenye unyevu. Kuna taka taka za kila aina na rangi kama plastiki na vitambaa. Hii binaashiria uchafuzi wa mazingira.

Bomba za maji zilizolala ardhini labda zinangoja kufungwa. Ziko katika eneo la wazi karibu na majengo ya makaazi au biashara. Ardhi inaonekana kuwa kavu. Picha inaonyesha mradi wa ujenzi au miundo mbinu.

Rundo yl mabomba makubwa ya chuma aua simiti yakiwa yamepangwa juu ya ardhi. Mabomba haya yanaonekana kuwa machafu na yametumika labda yanangojea kutumika au yamehifadhiwa. Kuna miti na majani nyuma ikionyedha kuwa mahali hapa ni nje.

Mashine ya kusafisha maji au pampu yenye rangi ya manjano na nyeusi. Imeunganishwa na mabomba meupe na ina waya nyingi nyeusi. Vifaa hivi viko kwenye fremu ya chuma.